Duka la nguo lenye jina Mirosa classy collections . Likionyesha mavazi ya kisasa na maridadi. Madukani kuna manikeni yaliyovalia nguo mbalimbali za kike zikiwemo magauni, jumpsuits na suruali zikiwa na rangi tofauti. Nguo hizi zinaonekana zikiwa zimepangwa vizuri zikiwavutia wateja.

Dirisha la duka la nguo la wanaume. Kuna manekeni tano zilizoa valia suti nadhifu na mashati ya kawaida. Kando yake kuna mapambo ya maputo na mabango ya matangazo ya bei.

Duka la nguo za mitumba lililojaa bidhaa. Kuna nguo nyingi zimeninginizwa kwenye reli. Mifuko ya mikono imepangwa mezani na mannikeni zimevaliwa nguo mbalimbali. Pia kuna wateja wachache wakiperusi bidhaa.

Mlando la duka la Woolworths lenye nguo na mannequin zilizopambwa zikiwa zimeonyeshwa madirishani, zikisisitiza rangi za kijani na manjano.

Rafu ndefu iliyojaa nguo nyingi za aina mbalimbali. Nguo hizi zina mitindo, rangi na mapambo tofauti kama vile maua, milia na michoro. Zimetundikwa kwa utaratibu kwenye chenji zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa nguo zinazouzwa labda katika duka au soko.

Duka la nguo la Polo, na mashati, suruali na jaketi vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu na makabati kuashiria biashara wa nguo za kisasa.

Duka la nguo lenye mashati mengi ya miraba yaliopangwa kwenye meza na rafu. Juu kuna bango lenye maandishi forty percent off , ikionyesha kuna punguzo kubwa la bei. Nyuma Kuna nguo zingine zilizo tundikwa na mteja akichagua bidhaa.

Ndani ya duka la nguo ambapo kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na virundo. Kuna bango kubwa la Sale 67% Off likionyesha punguzo kubwa la bei.

Duka la nguo liitwalo Town Team ndani ya jumba la maduka. Maduka yamepangwa vizuri na kuna nguo nyingi zenye rangi tofauti zilizoning'inia. Kuna pia mti wa Krismasi uliofunikwa na mapambo, kuashiria msimu wa likizo.

Duka la nguo labda la mitumba au la bei nafuu. Raki nyingi zimejaa nguo za aina mbali mbali ikiwemo sehemu ya nguo za watoto kama inavyoonekana kwenye ishara.

Duka la nguo lililojaa wateja wakichagua mavazi. Nguo nyingi zimening'inizwa kwenye reki ndefu. Watu kadhaa wamevaa barakoa kuashiria kuwa tahadhari za kiafya zinafuatwa. Mabango yenye bei na matangazo yanaonekana wazi.

Duka la nguo la kifahari lenye bidhaa mbali mbali za kiume zikiwemo nguo, viatu na vifaa vingine. Bidhaa zimepangwa kwa ustadi, kwenye makabati na meza. Na duka lina mwanga mzuri na sakafi ya mbao.

Ndani ya duka la nguo lenye aina mbalimbali za mashati, suruali fupi na jeans, nguo zimepangwa vizuri kwenye makabati na makopo na kuna ishara zinazoonyesha bei. Pia kuna screen ikionyesha mifano ya nguo zinazovaliwa.

Duka la kisasa la nguo lenye taa nyingi angavu na rafu za kuonyeshea nguo upande wa kushoto na kulia. Nguo hizo zina rangi mbalimbali na katikati kuna viti na meza za kuonyesha bidhaa. Mbali kidogo kuna ngazi na bango la Huawei.

Duka la nguo, lililopambwa vizuri, lenye nguo zilizoning'inia kwenye rafu, na zingine zikiwa zimekunjwa. Kuna mimea ya ndani na vifaa vingine vya mapambo, na sakafu ni ya mbao.

Hii ni sehemu ya sokoni ambayo ina bidhaa mbalimbali kama viatu za wanadada na suruali za wanadada pia zinaonekana. Tunaona watu ambao labda ni wanunuzi au wauzaji.

Soko au duka la zawadi lenye bidhaa nyingi za kitamaduni na sanaa za mikono. Kuna nguo zenye rangi, vinyago vya wanyama vilivyochongwa, changa na vitu vingine vya ukumbusho.

Duka la nguo liitwalo Manix Clothing Store. Ndani ya duka kuna nguo nyingi zilizopangwa na wanasesere wa kuvalia nguo wamesimama mbele mlangoni. Bango mbele ya duka linaorodhesha bidhaa au chapa mbalimbali kama vile Polo, Digel, Converse, Jockey, Paul Rivaldi na Vicenzo.

Duka la nguo la nje lenye nguo na kofia nyingi zenye rangi mbalimbali. Kuna manikeni waliovalia nguo maridadi na kofia. Mlango wa buluu unatoa mwonekano wa kuvutia na kuonyesha duka lenye bidhaa nyingi za mtindo.

Ndani ya duka la nguo ambapo kuna rundo la shati za wanaume zilizokunjwa vizuri katika rangi mbalimbali zikiuzwa kuanzia shilingi mia nane. Pia kuna nguo nyingine zilizopangwa kwenye rafu nyuma.

Gari jeupe, aina ya SUV likiwa ndani ya chumba cha maonyesho. Gari linaonekana jipya na la kisasa. Likiwa na magurudumu yanayong'aa. Nyuma yake kuna nafasi pana yenye mwanga mzuri.

Gari ndogo la abiria la rangi ya fedha kikiwa limepaki mahali penye kokoto na miti. Inanamba ya usajili KCN 709 X na vibandiko vya onyo na kasi.

Sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya nyuma. Viti hivi vinaonekana kuwa safi na vimefunikwa kwa kitambaa chepesi labda rangi ya kijivu. Kuna mkanda wa usalama inayoonekana kwenye viti kupitia dirisha la gari. Upande wa kushoto unaweza kuona mandhari ya nje ikiwemo gari lingine la rangi ya bluu na anga ya wazi.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari chenye magari mengi yaliyopangwa kwenye mstari. Magari haya yanaonekana kuwa mapya na yanangaa na ukuta wa glasi unaonyesha mwanga mwingi wa asili.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha viti vya nyuma vilivyo safi na vya rangi nyepesi. Sehemu ya kuekea mikono imefunuliwa katikati na mikeka ya sakafu ya rangi ya buluu inaonekana chini.

Mkono wa mwanamke unampatia mwanaume funguo za gari. Mwanaume amevaa suti nadhifu na gari jekundu linaonekana nyuma. Hii inaashiria mchakato wa mauzo au ununuzi wa gari.

Ndani ya gari ambapo milango ya mbele imefunguliwa tunaona usukani, dashibordi na viti vya mbele vikiwa safi paa la gari limefunguliwa likiruhusu mwanga kuingia gari jingine linaonekana nje kupitia dirisha.

Safu ya magari yaliyokuwa yameegeshwa kwa mpangilio mzuri, labda kwenye maegesho ya gari au uwanja wa kuuza magari. Magari hayo yanaonekana kuwa ya kisasa na yote yameelekezwa upande mmoja. Gari la rangi nyeupe katikati, linatambulika zaidi na linafuatwa na magari ya rangi nyeusi.

Sehemu ya ndani ya gari la kisasa, mlango wa dereva umefunguliwa, ukituonyesha viti vya mbele vilivyo pangwa vizuri. Dashibodi safi na usukani. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri, na labda linauzwa au limepigwa picha kwa ajili ya katalogi.

Gari, aina ya SUV, ambalo linaonekana kuwa Subaru Forester nyeusi, gari hilo, limeegeshwa kwenye, eneo lenye kokoto. Nyuma ya gari, kuna magari mengine, yaliopangwa, na majengo yanaonekana kwa umbali.

Gari ya zamani aina ya vani ya Volkswagen, likiwa limeegeshwa nje. Gari hilo lina rangi ya bluu iliyofifia na linaonekana kuwa limetumika sana. Nyuma yake kuna ukuta wa matofali na miti.

Maonyesho makubwa ya magari labda katika ukumbi wa kisasa. Kuna magari mengi mapya yenye rangi tofauti yakiwa yameekwa kwa ajili ya wageni kuyaona. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kutazama magari hayo.

Gari aina la Subaru Outback yenye rangi ya kijivu cheusi likiwa limeegeshwa nje. Lina namba za usajili za Kenya KCQ 052X. Gari linaonekana liko katika hali nzuri na linaonekana kuwa limetumika, likiwa limesimama kwenye eneo la maegesho lenye uzio wa chuma nyuma yake.

Sehemu ya ndani ya gari ikiangazia viti vya ngozi nyeusi, dashibodi na usukani. Gari lina paa ya kioo na milango iko wazi.

Gari la Sedan la fedha aina ya Toyota MERKX lenye number ya usajili ya Kenya limepakiwa nje ya jengo.

Gari aina ya Mitsubshi Pajero, lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye maegesho ya magari. Gari hili linaonekan kuwa imara lenye mataeri makubwa na pamba ya mbele.

Gari la zamani aina ya Land rover la rangi ya kijani kibichi liko wazi bila paa na lina viti vya kijani. Taa zake za nyuma zinaonekana wazi na ina namba ya usajili KEB 974. Gari limeegeshwa kwenye lami na ukuta wa matofali unaonekana nyuma.

Gari nyeusi limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe, mlango wa nyuma wa buti na milango miwili ya nyuma ya gari ziko wazi. Ndani ya buti kuna nafasi kubwa na zulia jeusi. Milango ya nyuma iliyowazi inaonyesha viti vya abiria vilivyoko ndani.

Gari aina ya Toyota Hiace limeegeshwa kwenye barabara yenye lami. Dirisha za gari zimepakwa rangi nyeusi na ina nambari ya usajili KDG 796G mbele. Nyuma, kuna jengo lililoandikwa Hill Court.

Lori kubwa la kubebea magari limesimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi . Lori hili lina rangi ya machungwa angavu na lina muundo wa kisasa. Limebeba magari mengi ya abiria yakiwa yamepangwa kwa ustadi kwenye ngazi mbili, za juu na za chini. Magari hayo yana rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, nyeusi, nyekundu na hata kijani kibichi cha limau. Nyuma ya lori, kuna mstari wa miti mirefu yenye majani mabichi .

Gati jeusi aina ya Toyota Passo limeegeshwa kwenye lango. Magurudumu yake yanaonekana wazi na vioo vinamlika. Nyuma ya gari hili kuna lori jekundu na mandhari ya mjini yanaonekana kwa mbali. Anga ni safi na jua linaonekana likiangazia.

Funguo za gari zimetundikwa kwenye mlango wazi wa gari. Funguo hizo ni nyeusi na zina vitufe vya kufunga na kufungua gari. Mlango wa gari ni mweusi na una muundo wa kisasa. Nyuma ya funguo na mlango, kuna sehemu ya gari nyeupe na kwa mbali, majengo marefu yanaonekana.

Wanaume wawili wamesimama ndani ya chumba kikubwa cha maonyesho ya gari. Mwanaume wa upande wa kulia ananyoosha mkono huku akitabasamu na kuzungumza na mwanaume mwingine . Mwanaume wa kushoto ambaye amevalia koti la samawati ana mkono mifukoni mwake. Kuna gari jekundu upande wa mbele kulia na magari mengine meupe yanaonekana nyuma. Dirisha kubwa za vioo zinaonyesha magari zaidi nje.

Sehemu ya ndani ya gari kutoka upande wa nyuma kuelekea mbele. Viti vimefunikwa na kitambaa cha kijivu na viko katika hali nzuri. Kupitia madirisha kunaonekana mandhari ya nje ikiashira gari limeegeshwa kwenye eneo lenye mimea. Mlango wa gari umejaa mwanga. Ni gari lenye nafasi kubwa, linafaa kwa safari ndefu au kubeba mizigo mingi.

Gari la kubeba mizigo lenye rangi nyeusi yenye mng'ao wa kijani imeegeshwa kwenye nyasi. Gari lina muundo wa kisasa na lina vifaa vya nyuma vinavyong'aa ikiwemo ngazi ya pembeni na rollbar ya nyuma. Limepaki kwenye eneo lenye nyasi ndefu chini ya anga ya samawati. Mtu mmoja anaonekana upande wa kulia karibu na nyuma ya gari.

Gari aina ya Toyota Hiace lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la changarawe. Magurudumu yake ni meusi na yana rim ya rangi ya kahawia. Gari lina kioo cheusi kwenye madirisha yake na bumper nyeusi mbele. Sehemu ya mbele ya gari inaonekana kuwa na taa za ziada. Nyuma, miti mikubwa yanaonekana.

Gari mbili zimeegeshwa mbele ya jengo la mauzo ya magari. Gari iliokaribu zaidi ni nyeusi na inaonekana kuwa na muundo wa kisasa wa taa za mbele na grili. Nyuma yake kuna gari nyeupe inayoonekana ndogo. Nyuma ya magari kuna jengo la Hyundai lenye alama ya biashara na taa zinazong'aa. Kioo cha jengo kinaonyesha baadhi ya magari ndani.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha upande wa abiria wa mbele na dashibodi. Kiti cha abiria kimetengenezwa kwa ngozi. Kuna mikeka ya sakafu yenye rangi ya kahawia dhahabu upande wa abiria. Dashibodi ni nyeusi na ina muundo wa kisasa na usukani unaonekana upande wa dereva. Paa inaonekana kuwa sehemu ya jua iliyofunguka kidogo.

Gari aina ya Toyota Hiace jeupe limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari linaonekana kuwa chafu kidogo hasa kwenye sehemu za chini karibu na magurudumu. Kuna stika ya manjano kwenye mlango wa abiria. Mazingira ni ya kijani kibichi na mbingu inaonekana kuwa na mawingu. Rangi ya gari ni nyeupe na sehemu ya mbele ina bampa nyeusi na taa za mbele zenye mwangaza.

Mwanaume mwenye furaha anapokea funguo za gari kutoka kwa mtu mwingine. Mwanaume huyu ana ndevu na amevaa miwani. Anatabasamu kwa furaha huku akishika funguo. Amevaa shati la kahawia na yuko ndani ya gari la kisasa lenye viti vyeusi. Mkono wa pili unashikilia hati zinazoashiria mchakato wa ununuzi.

Gari aina ya Subaru Forester lenye rangi nyekundu iliyokolea limeegeshwa. Magurudumu yake ni meusi na madirisha yamepakwa rangi nyeusi. nyuma ya gari kuna nambari ya usajili KCW 564 G. Gari limeegeshwa kwenye eneo la saruji na nyuma yake kuna ukuta wa matofali.

Gari nyeupe aina ya subaru forester limeegeshwa nje. Gari lina rimu nyeusi na fedha na kuna kioo kidogo cha ziada upande wa mbele kulia. Nambari ya usajili, KCE 982P inaonekana wazi mbele. Nyuma ya gari, kuna magari mengine kadhaa yaliyoegeshwa yakiashiria eneo la maegesho ya magari.

Gari jeupe aina ya SUV limeegeshwa nje, liko na madirisha meupe na magurudumu ya rangi mbili. Nambari ya usajili ya gari ni KCE 982P. Eneo linaonekana kuwa la nje labda sehemu ya kuegesha magari, Kuna magari mengine nyuma yake. Ardhi inaonekana kuwa na vumbi.

Soko la bidhaa za sanaa na ufundi wa mikono. Tunaona viatu vya ngozi vilivyopangwa vikining'inia. Shanga, vikuku na vitu vingine vya mapambo vimewekwa mezani. Kuna alama za Kenya kama vile ramani na bendera.

Meza iliyojaa matunda na mboga mboga zilizopangwa vizuri. Kuna aina nyingi za mazao ikiwemo nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na njano, vitunguu, mbaazi, na mboga nyinginezo.

Duka la biashara la kawaida. likionesha bidhaa mbali mbali .ikiwemo shanga ndefu zilizoninginia upande wa kushoto ,na mifuko ,mikufu na vitu vingine vya mapambo vilivyopangwa kwenye meza ya mbao.

Bidhaa za sokoni zilizopangwa kwenye vibanda vya mbao. Upande wa kushoto, kuna mirundo ya viazi mviringo, katikati kuna rundo kubwa la vitunguu vyeusi na upande wa kulia kuna mirundo ya nyanya. Bidhaa zote zinaonekana kuwa safi na zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Rundo la matunda na mboga mbali mbali zilizopangwa vizuri kwenye soko au duka la mboga. Zinaonekana mboga, pilipili hoho na kijani na njano, matango, biringanya, Tangawizi na mananasi. Kuna pia kikapu chenye mboga za majani na nyingine yenye pilipili hoho.

Rundo la bidhaa za shanga za rangi mbalimbali nyingi zikiwa na muundo wa rangi za bendera ya Kenya. Zinaonekana kama vikuku , mikufu au vitu vingine vya mapambo ya kitamaduni.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo wafanyi biashara wanauza matunda na boga nyingi zilizopangwa chini. Kuna watu wengi wakiuzia na kununua bidhaa.

Barabara yenye kando yake kuna soko la wazi lenye bidhaa mbali mbali kama nguo zilizopangwa vibanda na chini. Kuna watu wakitembea na kufanya biashara. Juu ya soko kuna bango kubwa la matangazo lenye nambari ya simu na ujumbe Feeding The Nation . Pia kuna jengo dogo nyuma.

Soko lenye shughuli nyingi, tunaona mayai mengi yamepangwa kwenye trei ya rangi tofauti mbele. Nyuma yao kuna mifuko mikubwa yenye maharage na bidhaa nyingine. Upande wa nyuma zaidi kuna ndizi, matunda na mboga za aina mbali mbali.

Soko la jumla la nyanya ambapo masanduku yamejaa nyanya. Wafanyi biashara kadhaa wanaoenekana wakifanya kazi, baadhi wakiwa wamejishughulisha kupanga nyanya huku wengine wakiwa wanasubiri abiria.

Duka la sanaa lililojaa picha za kuchora zenye rangi mbalimbali na mitindo tofauti. Kuna pia vitu vya sanaa vya mikono kama vile sanamu na mapambo likionyesha utamaduni wa Afrrika.

Soko la ndani lenye barabara kuu likiwa na vibanda vingi vinavyouza bidhaa za kitamanduni na zawadi upande wa kushoto na kulia. Kuna watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia na taa zinawaka ndani.

Meza iliyojaa mapambo na vito vya mikono kama vile shanga, vikuku na shanga za shingo zikuzwa sokoni au kwenye soko la wazi. Mapambo haya yana rangi mbalimbali.

Bidhaa za shambani zikiuzwa zikiwemo ndoo kadhaa zilizojazwa viazi. Chini yake karoti nyingi zimepangwa vizuri pamoja na pilipili hoho na matango, zote zikiwa zimewekwa tayari kwa wateja.

Hili ni duka. Duka hili limeweka vitenge ama vitambaa aina ya kitenge. Ni vitambaa vinavyo tumika kutengeneza nguo.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za ufundi na zawadi zilizopangwa kwenye vibanda na chini. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea, wakitazama au kununua bidhaa. Dari ya soko hilo ni ya chuma na kuna taa zilizoning'inia.

Soko lenye shughuli nyingi. Vibanda kadhaa vimejaa matunda na mboga mboga kama vile nyanya, viazi, na ndizi zilizotundikwa. Bidhaa zingine za dukani pia zinaonekana nyuma. Inaonyesha mandhari ya soko la ndani au lililofunikwa ambapo bidhaa mbalimbali safi huuzwa kila siku.

Soko lenye shughuli nyingi, lililojaa watu na bidhaa mbali mbali. Kuna nguo zilizoning'inia, vibanda vidogo, na watu wakitembea kati ya bidhaa. Inaashiria eneo la biashara lenye msongamano.

Soko la wazi la bidhaa za kitamaduni na sanaa za mikono. Kuna nguo zenye rangi, vinyago, vyombo vya muziki na mapambo mengi yaliyopangwa chini. Muuzaji anaonekana nyuma na picha inaonyesha utamaduni hai wa biashara ya sanaa.

Soko kubwa lililojaa vitunguu vingi vikiwa vimepangwa kwenye magunia na milundu mikubwa. Watu mbalimbali wanaonekana wakifanya biashara au kupanga bidhaa.

Duka la zawadi au vibanda vya sanaa za mikono. Upande wa kushoto kuna sumaku za friji zenye umbo la wanyama wa porini na ramani za Kenya. Upande wa kulia kuna vitu vingi vya mikono vilivyochongwa kama twiga, sanamu na mapambo mengine ya kitamaduni.

Soko la wazi lenye rundo kubwa la nguo zinazouzwa chini na watu wengi wakiwa wamekusanyika wakitafuta au kununua bidhaa. Baadhi ya watu wameinama wakichagua nguo kuashiria shughuli nyingi za biashara.

Jengo refu lililopakwa rangi mbalimbali na limechorwa sana likionyesha sanaa ya ukutani. Kuna maandishi keep the city clean na usafi wa mazingira jukumu lako yaliyoandikwa chini ya jengo, pia kuna sehemu za kuhifadhia takataka chini kulia na miti jirani.

Meza iliyojaa samaki wengi .Walio kaangwa na wale walio kaushwa. Wakiuzwa sokoni .Samaki hao wamepangwa kwenye mirundo na pia Kuna baadhi ya samaki wapya kwenye kreti ya buluu, chini kushoto.

Jengo kubwa la ghorofa lenya paa la nyasi au makuti. Limesheheni mbao na miundo ya asili likiwa na balconies au verandahs zinazoenea pande zote mbili. Inaonekana kama hoteli au makazi ya kitalii.

Jengo kubwa la ghirofa liitwalo CONNAUGHT APARTMENT lililojengwa kwa matofali mekundu na paa la kahawia , kuna lango la chuma la kijani mbele likiwa na bango lenye maelezo ya ghorofa hizo.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi na madirisha mengi likiwa lime pigwa picha kutoka chini kuelekea juu. Anga linaonekana bluu na mawingu meupe na kuna tawi la mnazi likionekana upande wa kulia.

Jengo kubwa lenye ghorofa mbili au tatu likiwa bado linajengwa likiwa na kuta za matofali na baadhi ya madirisha ya buluu na matusi ya zambarau. Chini ya jengo hilo, kuna mabati chakavu yanayofunika eneo fulani na mbele yake kuna nyasi na miti michache.

Nyumba mpya ya kisasa yenye paa la bati na madirisha makubwa, eneo la nje limefunikwa kwa changarawe na kuna uzio wa ukuta mfupi upande wa kushoto. Anga ina mawingu meupe na bluu.

Eneo la wazi la ardhi, labda la ujenzi mbele. Nyuma kuna majengo mawili marefu, moja likiwa karibu kushoto, na jingine mbali, katikati. Kuna mimea michache kati ya majengo hayo, na anga inaonekana wazi, na bluu, yenye mawingu machache.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye paa la vigae vyekundu na kuta za mawe na rangi nyeupe. Ina bustani kubwa ya nyasi iliyotunzwa vizuri mbele na miti wa mnazi katikati.

Jengo refu la ghorofa lenye mabalkoni na rangi ya kahawia na nyeupe. Mbele ya jengo hilo kuna bwawa la kuogolea lenye umbo la kipekee, likizungukwa na nyasi bandia na miti.

Eneo la ujenzi au ardhi tupu lenye udongo mwingi uliopangwa. Nyuma kuna majengo yasiyokamilika au yaliyoanza kujengwa, baadhi yakiwa na kuta za matofali na paa za mabati, yote chini ya anga la samawati. Inaashiria eneo yenye maendeleo ya ujenzi.

Jengo la ghorofa lenye vyumba vingi vya kuishi likiwa na balconies zenye vyuma vyeusi na rangi ya hudhurungi. Inaonekana kuwa nyumba za kisasa.

Bango la office suites to let , lililowekwa kwenye ukuta wa matofali. Bango linaonyesha nafasi zinazopangishwa kuanzia futi za mraba, 400 hadi 5000, na nambari ya simu ya mawasiliano.

Nyumba ya kifahari iliyojengwa kwa mawe na kuwa na paa la vigae vya udongo ikiwa imezungukwa na bustani yenye mimea mingi ya kijani kibichi. Kuna miti mikubwa karibu na nyumba na anga linaonekana wazi lenye rangi ya buluu.

Majengo marefu ya kisasa yenye gorofa nyingi. Majengo haya yana rangi ya matofali mekundu na sehemu za nyeupe au kijivu pamoja na madirisha mengi . Inaonekana jua lina chomoza au linazama likitoa mwanga chini.

Jengo la ghorofa nyingi lenye jina North Crest View lililowekwa juu. Jengo lina kuta za rangi ya cream na rafu nyekundu na ngazi za chuma zenye mapambo. Kila ghorofa ina madirisha makubwa mengine yakionyesha kuakisi anga ya samawati. Juu ya jengo kuna anga la samawati lenye mawingu meupe yaliyotawanyika.

Jumba la kifahari lenye kuta za rangi ya kahawia na manjano na paa lenye rangi ya kahawia lina madirisha makubwa na milango ya mbao iliyo pambwa. Mbele ya jumba kuna bustani iliyokatwa vizuri na yenye nyasi ya kijani kibichi na mitende mingi. Kuna uwanja wa michezo wa mipira ya kikapu wenye ubao na pete upande wa kushoto wa jengo. Eneo la maegesho mbele ya jumba lina vigae vya rangi ya kahawia na mistari ya njano.

Jengo refu la ghorofa, linaonekana nyuma ya uzio wa mabati. Jengo hilo lina rangi ya kijivu na madirisha ya samawati, na lina balconies kadhaa. Mbele ya jengo, chini ya uzio, kuna ardhi yenye nyasi kavu na miti midogo iliyoota. Anga ni samawati isiyo na mawingu na kuna nyaya za umeme zinapita juu.

Sehemu ya matunda na mboga mboga katika duka kubwa. Kuna rundo kubwa la viazi, vitunguu, karoti na mboga nyingine nyingi, zilizopangwa kwa ustadi, kwenye vibanda. Kuna mabango yanayoning'inia juu yenye jumbe kama eat good feel good na organic .

Safu ndefu ya rafu zilizojazwa bidhaa nyingi tofauti zikiwemo pakiti za kahawa na vyakula vingine. Inaonekana kama sehemu ya duka kubwa au duka la vyakula. Bidhaa zimepangwa vizuri na kuna viashiria za bei kwenye rafu.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa za maziwa na vinywaji baridi ndani ya duka kubwa. Bidhaa mbalimbali kama vile maziwa, Mtindi na juisi zimepangwa vizuri kwenye friji.

Ndani ya duka kubwa lenye rafu zilizojazwa bidhaa mbali mbali. katikati kuna rundo la karatasi za choo za tena zenye offer maalum.

Ndani ya duka kubwa lenye rafu mbili ndefu zilizo jaa bidhaa. Rafu ya mbele ina chupa nyingi za mafuta ya kupikia ya njano na rafu iliyo nyuma ina bidhaa za aina mbalimbali.

Sehemu ya duka kubwa inayouza matunda na mboga mboga. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu zikiwemo matango, pilipili hoho za njano, biringanya na mboga zinginezo.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, linalo onekana kuwa duka la vyakula au soko, Kuna sehemu maalum ya nyama iliyoandikwa meat market. Na pia sehemu ya matunda na mboga mboga .Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na meza, zikiwa zimewashwa taa nyingi.

Ndani ya duka la kisasa la fresh market lenye sehemu ya vinywaji baridi na matunda. Kuna friji iliyojazwa vinywaji, stendi ya mikate na keki na miti ya mitende na mapambo ndani.

Ndani ya duka kubwa hasa sehemu inayouza bidhaa mbalimbali, kuna viatu vya michezo vikiwa vimepangwa kwenye rafu nyeupe na kuna bango la Bata. Nyuma rafu ndefu zimejaa bidhaa tofauti na watu wengi wanaonekana wakifanya manunuzi.

Safu ya baiskeli mpya zikiwa zimefungashwa tayari kuuzwa zikiwa zimepangwa kwenye sakafu ya kijani. Nyuma kuna nguo mbalimbali za michezo zilizopangwa kwenye rafu na kuta.

Ndani ya duka kubwa lenye sehemu ya matunda na mboga pamoja na mikate na bidhaa nyingine. Maduka haya yamepangwa vizuri.

Rafu ndefu za maduka makubwa zilizo jaa bidhaa mbalimbali ,zikiwemo sabuni vimiminika vya kusafisha na vifaa vya nyumbani. Njia kati ya rafu inaonekana wazi.

Soko au duka la mboga na matunda ambapo bidhaa zimewekwa vizuri. Tunaona nyanya nyingi zikiwa zimerundikwa kwenye vikapu na masunduku ya mbao, pamoja na vitunguu, ndizi na viazi.

Duka la jumla likiwa na rafu ndefu zilizojaa chupa za vileo mbalimbali zikiwemo whisky na pombe nyingine zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna ishara za bei na matangazo kwenye rafu.

Sehemu ya duka iliyoandikwa nuts and cereals kwa herufi kubwa zinazongaa. Chini yake kuna safu ndefu ya vyombo vya kioo vilivyojazwa na karanga na nafaka mbalimbali ambavyo wateja wanaweza kujichotea kiasi wanachotaka.

Duka kubwa la rejareja linaonekana kuwa lenye shughuli nyingi . Tunaona rafu ndefu zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda kama vile tufaha na machungwa yaliyopangwa vizuri kwenye vibanda.

Duka kubwa la kisasa, lina mpangilio mzuri wa bidhaa mbali mbali, ikiwemo sehemu ya mikate na keki upande wa kulia na sehemu ya matunda na mboga upande wa kushoto. Kuna ma pia maonyesho ya bidhaa nyingine kama vile viungo au vyakula vilivyo pakiwa.

Duka kubwa, hasa rafu iliyojaa bidhaa mbalimbali za usafi na afya. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu na ishara ya Cleanshelf inaonekana wazi ikiashiria jina la duka au sehemu hio.